Watu wawili mwanaume na mwanamke wamesimama wakiwa wamefunikwa bendera ya Kenya, wote wawili wanaonekana wakiwa na tabasamu tele usoni, mwanamke amevaa kaptura na mwanaume amevalia kifupi .

Rakaa ya makabati yasiyo na milango imejazwa na mafaili ya rangi tofauti . Baadhi NI samawati, nyeusi, njano na chungwa ,faili hizi hutumika kuhifadhi vitu.

"Wanaume wawili wanacheza mpira wakitumia mikongojo. Mmoja wao amevaa jezi nyekundu na anauchezea mpira kwa mguu wake mmoja. Mwingine amevaa jezi ya kijani akimkimbiza mchezaji huyo."

Kundi la watu liko kwenye chumba cha dondi, wengine wakiwa wameketi kwenye viti vya magurudumu, baadhi ya watu wamevalia glovu za dondi na helmeti za kujikinga, wote wanaonyesha ishara za furaha na nguvu wakiwa wanatabasamu.

Tunaliona jengo refu la shule. Jengo hili lina madirisha na milango mingi. Milango ina rangi ya samawati. Ukuta una rangi ya manjano na kahawia. Ukuta pia umechorwa picha nyingi na herefi. Picha hizi ni za wanyama na miti.

Ninaliona jengo refu ambalo limepakwa rangi ya kijivu na tofari ya kaawia. Milango yake yote inaonekana kuwa nyekundu. Majengo yana madirisha mengi. Kuna gazi zinazoungansha gorofa zote na uzio mweusi wa chuma unaozunuka.

Ukubwa wa ukurusa huu ni wa kitabu. Juu kuna lori limebeba mchanga mwingi. Katikati kuna garimoshi, refu lenye mabehewa. Chini kabisa, kuna baiskeli inayoendeshwa na mtu. Maandishi yanaelezea kila tunaloliona.

Wanariadha kadhaa wanakimbia uwanjani, mwanamke amevaa fulana nyekundu ambayo imeandikwa Kenya, mwanaume mmoja amevaa fulana nyekundu na mwingine amevaa fulana ya samawati.

Hapa tunaona wanawake wawili Wakikimbia kwenye nyasi. Mwanamke mmoja amevalia shati la bluu, suruali nyeusi na mwingine amevalia shati jeupe na suruali ya bluu. Wanaonekana kushindana kwenye mbio.

Tunawaona wanariadha wawili, Mmoja amevalia suti nyekundu ina mistari nyeupe .Jezi yake imeandikwa kenya. Yeye ana kitambaa cha blue kwenye macho anainua mikono yake juu.

Karatasi kubwa yenye herufi za alfabeti. Herufi zimeandikwa kwa mpangilio kutoka a. Herufi hizi ni kubwa na ndogo. Herufi hizi, zimeandikwa kwenye mstari wa samawati. Pia, kuna alama za kuuliza na za mshangao.

"Alama nyeupe yenye maneno 'FIRE ASSEMBLY POINT' imechorwa kwa herufi kubwa. Kisha, kuna mshale mwekundu unaoelekeza upande wa kulia. Alama hiyo imewekwa kwenye ardhi yenye nyasi ndefu karibu na tanki kubwa la maji lenye rangi nyeusi."

Mwanariadha amevaa shati nyeusi na kaptura, huku akijitayarisha kuruka. Yuko kwenye uwanja wa michezo, karibu na eneo la mchanga la kuruka. Habari zake, zimeandikwa chini ya picha.

Ubao mweupe umeandikwa tarehe, Jumatatu tarehe ishirini na nne mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano na Una swali. Swali linahusu Samweli alivyojibu Mungu alivyomuita. Juu ya ubao, kuna majina ya miezi miwili.

Bango la Sheria na maadili ya shule limebandikwa ukutani. Sheria hizo zimeandikwa kwa herufi kubwa na zimechorwa kwa rangi tofauti. Baadhi ya maandishi yanahusu heshima, kushirikiana na kufuata ndogo.

Tunaona kompyuta mbili za mezani zimewekwa juu ya meza nyeupe, kila computer ina skirini nyeusi, kibodi na panya. Kuna stika ndogo zenye maandishi kwenye screen baadhi ya vifaa ni vya chapa Dell.

Mwanaume amejitupa chini kwenye mchanga wa shimo la kurukia. Ametua kwa upande wake akiwa ameinua miguu na mikono kuelekea mbele. Mavazi yake ni shati jeusi lenye maandishi meupe na kaptula nyepesi.

Kompyuta mbili zimewekwa kwenye meza ndefu. Zina skrini nyeusi na kibodi nyeusi. Kuna panya mbili. Vitabu kadhaa vimepangwa kando ya kompyuta, pia kuna vitamba viwili vya rangi mbalimbali vimeenea katikati ya kompyuta.

Tunamshuhudia mwanamke mwanariadha ameketi kwenye kiti maalum cha magurudumu . Mwanariadha huyu amevalia jezi nyeusi ,neno Kenya limeandikwa kwenye kifua chake. Juu ya goti yake kuna bendera mdogo.

Hiki ni kitabu kilichofunguliwa chenye kurasa mbili, Upande wa kushoto, kuna mwanamke akishika godoro la kitanda na mwanamke mwingine analala juu. Upande wa kulia kuna picha ya mtoto akikaa kwenye kiti mbele ya meza.

Kuna meza ya mbao iliyojaa vitabu vilivyopangwa kwa safu. Vitabu hivi vina jalada la rangi ya samawati, kwenye vitabu hivyo kuna maandishi. Juu ya rundo la vitabu hivyo kuna kitabu kimoja cha rangi ya manjano.

Bomba refu limewekwa kwenye ukuta. Upande wa kushoto, kuna matofali ya sakafu ya rangi ya kahawia. Upande wa kulia, kuna ukuta wenye rangi ya kijani. Vipimo vya urefu vimechorwa kwenye bomba.

Kuna wanaume watatu wamesimama kwenye uwanja wa mpira. Mwanamume mmoja amevalia shati la rangi ya nyekundu na nyeupe, kaptura nyeusi na ameshika kile kinachoonekana kuwa mpira mkononi mwake.

Katika maji ya mto, tunamwona mwanamke mmoja ambaye ameketi kwenye mashua ndogo akitazama upande mmoja na amevaa fulana nyekundu yenye maandishi Kenya, ameshika mikono ya chuma yenye kasia ndefu.

Kuna kaatasi zilizobadikwa ukutani. Karatasi hizo zina majina ya siku za wiki. Kila jina limeandikwa kwenye karatasi tofauti. Karatasi hizi zimepambwa kwa picha ndogo.

Ndani ya chumba hiki, kuna kabati mbili za mbao. Kabati la kwanza na la kulia lina rafu nne. Kwenye rafu hizo, kuna rundo la vitabu vilivyorundika. Kabati la kushoto lina rafu mbili zilizo wazi.

Mwanamme mchanga amekaa kwenye kiti cha magurudumu akivalia shati la mikono mirefu la rangi ya kahawia, ana mikono miwili iliyoketi juu ya magoti yake, kwenye paja lake kuna vitabu viwili vikubwa.

Katika uwanja wa michezo kuna wanaume watatu wanakimbia mwanaume mmoja amevalia fulana nyekundu na kaptula nyeusi. Fulana yake ina maandishi Kenya anainua mikono yake juu kwa furaha.

Hapa kuna kompyuta moja ya mezani. Imewekwa juu ya meza nyeupe. Ina skrini nyeusi na kibodi pia nyeusi. Vyote vimetengenezwa na kampuni ya Dell. Skrini imeandikwa kwa sticker ndogo. Inaonekana kama kifaa cha kufanyia kazi.

Tunamwona mwanamke ambaye ameketi ndani ya mtumbwi Mtubwi umeelea juu ya maji. Huyu mwanamke anaitwa Asiya. Anainua mikono yake miwili, anashika alama ya ushindi.

Mwanaume mmoja mzee, amevalia suti ya buluu yenye mistari meupe na tai ya zambarau. Anazungumza kwenye kipaza sauti kinachosimama mbele yake. Anashikilia karatasi nyeupe mkononi mwake.

Naona jengo la ghorofa, lina rangi ya mawe ya kijivu, matofali ya kahawia. Milango yake yote inaonekana kuwa nyekundu. Majengo yana madirisha madogo mengi. Kuna ngazi zinazounganisha ghorofa zote, na uzio mweusi wa chuma unaouzunguka.

Mwanamke ameketi kwenye benchi la kufanyia mazoezi, anavaa fulana nyekundu na suruali nyeusi, amevaa viatu vyekundu, kuna vyuma vizito vilivyopangwa nyuma yake.

Rundo la vitabu limewekwa juu ya meza, kifuniko cha juu cha kitabu kina rangi ya pink, na picha imechorwa, kina maandishi inayosema "Ayubu mashakani" juu ya vitabu hivi kuna vitabu vingine vingi vimepangwa.

Hili ni kitabu la komputa, kikiwa na jalada la rangi ya samawati. Juu ya jalada kuna maandishi yanayoonyesha jina la kitabu. Pia kuna alama ya darasa, darasa la saba. Picha ya kipekee inaonekana ikiwa na mkono uliovalia glovu ya samawati.

Bodi nyeupe ya darasa imeandikwa kwa herufi kubwa kuna maneno Ijumaa juu ya ubao . Chini yake kuna neno swali lililoandikwa kwa rangi nyekundu , kuna herufi zimeandikwa kwa msatari mwekundu na mrefu chini yake.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cha magurudumu cha mbio. Amevalia mavazi meusi. Anafanya mazoezi kwenye barabara ya riadha. Barabara hii ni ya rangi nyekundu kuna mistari nyeupe iliyochorwa.

Kompyuta tatu zimewekwa kwenye meza ndefu zina skrini nyeusi kibodi na vipanya, vipokeo sauti vipo karibu na kompyuta, viti vya rangi nyeupe vimepangwa, kuna dirisha lililo na chuma kijani.

Eneo hili lina nyasi nyingi za kijani kibichi. Kuna jengo kubwa upande wa kushoto na jengo jingine kubwa upande wa kulia. Kila jengo lina paa ya rangi nyekundu. Katikati ya nyasi, kuna nguzo ndefu inayofanana na mlingoti wa bendera.

Hapa kuna kifaa cha chuma kilichojaa karatasi nyingi, zilizokujwa na rangi tofauti. Kuna rangi wa manjano, waridi, bluu, zambarau na nyeupe. Karatasi zimekujwa, zikiwa zimesimama ndani ya mfuko wenye rangi ya kahawia.

Juu ya meza nyeupe, kuna kompyuta ndefu. Kando ya kompyuta hio, kuna kibodi na pia hedifoni. Vifaa hivi vyote vimeunganishwa pamoja. Juu ya meza kuna kitambaa cha rangi ya kahawia kilichochorwa picha.

Makabati ya kisasa yanatumika kuhifadhi kompyuta, yamewekewa karibu na meza ndefu iliyo na kompyuta nyingine, eneo nzima inaonekana kama chumba cha kompyuta kukiwa na mlango na viti vilivyotawanyika.